Kampuni inayotengeneza vyungu ambavyo hutumika kubebea maua, mazao na yanawekwa kwenye bustani kwa ajili ya mapambo.

Dawa kwa ajili ya mifugo na mimea, zimepangwa kwenye kabati, ni za aina ya maji, zinazotumika kuleta ukuaji wa haraka kwa mazao na kuua vijidudu.

Duka linalouza vyakula kwa ajili ya mifugo, dawa za mimea na wanyama, wakiwa wamefungasha na kujaza ndani ya magunia yenye rangi nyeupe. Wapo wauzaji wakiwa wameyashikilia.

Ndani ya jengo la kampuni iitwayo YARA inayohusika na utengenezaji wa dawa kwa ajili ya mimea, wapo wafanyakazi walioshikilia magunia na madumu yaliyojaa virutubisho.

Dawa kwajili ya kuku inayosaidia kuleta ukuwaji wa haraka wa vifaranga pia imewekwa kwenye kifungashio cha boksi.

Dawa kwa ajili ya mifugo na mimea za aina tofauti, zilizofungwa kwenye makopo, makaratasi na nailoni, pia na kwenye maboksi, zimepangwa kwenye kabati la wazi ndani ya duka.

Dawa za mifugo aina ya paka na mbwa, zinazotumika kupunguza homa zinazojitokeza kwa wanyama, pia imewekwa ndani ya kifungashio aina ya boksi.

Dawa ya mifugo kwa ajili ya ng'ombe mbuzi na kondoo, inayosaidia kuua, imewekwa kwenye kifungashio kopo jeupe ndani ya boksi.

Ndani ya duka liitwalo "TWIGWA" linalouza madawa kwa ajili ya mimea na mifugo pia na virutubisho vinavyosaidia ukuaji.

Duka linalouza dawa na virutubisho aina tofauti kwa ajili ya mimea na mifugo, vimepangwa kwenye makabati ya wazi.

Dawa aina tofauti kwa ajili ya mifugo na mimea ili kuleta virutubisho na kuuwa vijidudu kama kupe na minyoo, zimepengwa kwenye kabati la chuma ndani ya duka.

Ndani ya kiwanda kinachotengeneza dawa na virutubisho kwa ajili ya mimea na mifugo aina tofauti, lipo mashine lenye matahiri na kuendeshwa na mfanyakazi kubebea mizigo mikubwa mfano wa magunia.

Ndani ya duka linalouza dawa aina tofauti na virutubisho kwa ajili ya mimea na mifugo, wapo wateja wawili wakishauriana na kuchukua mizigo yao waliyoilipia.

Ghorofa refu la kampuni iitwayo "TWIGA", linalohusika na utengenezaji wa dawa na virutubisho vya mimea na mifugo.

Katikati ya shamba kubwa lililolimwa mazao aina ya nyanya, yupo mkulima akiwa ameshikilia chombo cha plastiki chenye mshikio kilichojaa mazao.

Mazao aina ya mahindi makavu, yaliyovunwa kutoka shambani yamenin’ginizwa na kufungwa kwenye kamba juu ya vijiti, na wakulima.

Mazao aina ya nyanya, yaliyolimwa kwenye shamba kubwa. Wakulima wameyashikiza mashina yake pamoja na kamba juu ya vijiti.

Mazao aina ya viazi mviringo, vilivyovunwa shambani na kukusanywa sehemu moja, wapo wakulima wameinama wakijaza kwenye viroba.

Mazao aina ya viazi mviringo yanayovunwa na wakulima shambani, wapo wakiyakusanya kwenye vyombo vya plastiki aina ya ndoo huku wakitumia vijembe.

Mazao aina ya mpunga yaliyovunwa na kuanikwa juu ya maturubai, yupo mkulima akiwa ameyajaza kwenye gunia na kuyabeba kuyasafirisha.

Mikungu iliyojaa ndizi ikining’inia kutoka kwenye migomba mirefu yenye matawi makubwa, wapo wakulima wanaoyavuna kwa kutumia fimbo.

Mazao aina ya viazi vitamu vilivyovunwa kutoka shambani yamekusanywa sehemu moja, wapo wakulima wakikagua na kuondoa vilivyooza.

Mazao aina ya viazi mviringo, yaliyovunwa kwenye shamba kubwa, wapo wakulima wakiyakusanya sehemu moja na mmoja wapo ameyashikilia mkononi.

Mazao aina ya spinachi na mchicha yaliyovunwa kutoka shambani baada ya kukusanywa sehemu moja, wapo wakulima walioyajaza kwenye vikapu vya plastiki na kusafirisha.

Mazao aina ya nyanya yaliyovunwa shambani yamekusanywa sehemu moja. Wapo wakulima walioyajaza kwenye vikapu vya plastiki vyenye rangi nyeusi na nyekundu.

Mazao aina ya karoti yaliyovunwa kutoka shambani yamekusanywa sehemu moja, wapo wakulima wa kiajaza ndani ya magunia makubwa.

Mazao yaliyofungwa kwa pamoja kama vile karoti, mboga, vitunguu na kunde zikiwa zimewekwa na kujazwa kwenye mkokoteni uliopo shambani.

Mazao aina ya nanasi yaliyolimwa kutoka shambani, yupo mkulima akiyakusanya na kuyapanga kimafungu kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Mazao aina ya pilipili zenye rangi nyekundu, kijani, na njano. Zimevunwa kwenye shamba kubwa, yupo mkulima aliyoyakusanya na kujaza juu ya mkokoteni huku akiwa ameunyanyua juu.

Mazao aina ya viazi mviringo, vilivyovunwa shambani na kukusanywa sehemu moja kimakundi, wapo wakulima wakipakia kwenye viroba.

Mazao aina ya nanasi, yamevunwa kutoka shambani na kukusanywa sehemu moja, wapo wakulima wanaoyajaza kwenye vikapu vya plastiki kwa ajili ya kusafirisha.

Mazao aina ya vitunguu yamevunwa kwenye shamba kubwa na kukusanywa kimafungu, na mengine yamejazwa kwenye magunia.

Mazao aina ya viazi mviringo, yaliyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa na kukusanywa sehemu moja. Wapo wakulima walioshikilia magunia meupe na kuyajaza.

Mdada mkulima yupo shambani, akiwa ameshikilia chombo cha plastiki chenye rangi ya kijani, huku akichuma mazao yake kutoka kwenye miti.

Mazao aina ya nyanya, yenye rangi nyekundu kwa kijani, yamelimwa kwenye shamba kubwa, pia wapo wakulima wanayoyavuna wakiyachuma yale yaliyoiva, wakiwa wamebeba vyombo vya plastiki.

Mazao aina ya mahindi makavu, yaliyomenywa na kukusanywa sehemu moja baada ya kuvunwa shambani. Wapo wakulima wakiyakagua na kuyatenga vizuri.

Mikungu iliyojaa ndizi yamevunwa kutoka shambani, yamekusanywa sehemu moja pamoja na wakulima waliovaa makoti ya kijani na mmoja wapo ameshikilia panga.

Mazao aina ya parachichi yenye ukijani mwingi, yamevunwa kutoka shambani na kukusanywa pamoja na wakulima, wameyajaza kwenye vyombo vya plastiki vyenye rangi ya njano.

Mazao aina ya nyanya zenye rangi nyekundu, zilizolimwa kwa kutumia viroba vilivyojazwa udongo pamoja na virutubisho, wapo wakulima wadada wakiyachuma.

Mazao aina ya parachichi, yenye rangi ya kijani yaliyolimwa kwenye shamba kubwa, yupo mkulima alieshikilia mojawapo juu ya mti.

Mazao aina ya nyanya zenye rangi nyekundu zimepangwa kimafungu ndani ya visado na kwenye magunia, yupo mkulima mdada alieshikilia fungu mojawapo.

Mazao aina ya maembe yaliyolimwa kwenye shamba kubwa, wapo wakulima wawili wenye jinsia ya kiume wakiyavuna kwa kuyachuma.

Mazao aina ya viazi mviringo vinavyovunwa shambani pamoja na wakulima wanayo yakusanya sehemu moja, na kuyajaza kwenye vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeusi.

Mazao aina ya viazi mviringo yanayovunwa kutoka shambani yamekusanywa sehemu moja na wakulima na kujazwa kwenye magunia.

Mazao aina ya nyanya yaliyovunwa kutoka shambani, yamekusanywa sehemu moja. Wapo wakulima wanayoyajaza kwenye vyombo vya plastiki, tayari kwa ajili ya kusafirisha.

Mkulima wa mazao aina ya matikiti, akiwa amebeba mojawapo kutoka kwenye yale ambayo aliyoyavuna na kuyakusanya sehemu moja shambani.

Wakulima wapo shambani wakimwagilia maji, dawa na virutubisho kwenye mimea ambayo wameiotesha kwa kutumia mifuko ya plastiki meupe.

Wakulima wametumia vyombo vya plastiki, wakaweka udongo ndani yake pamoja na mashina ya mimea aina tofauti baada ya hapo na kumwagilia maji.

Wakulima wametumia mabomba marefu meusi yanayosaidia kumwagilia shamba, lenye mimea aina ya kijani yaliolazwa ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mkulima mwenye jinsia ya kiume amevaa shati jekundu akiwa shambani kwake na kutazama mazao aina ya mboga za kabeji alizozipanda.

Mashine yenye rangi nyekundu ya chuma inayotumika kulima na kupalilia ndani ya shamba, pia inaendeshwa na mkulima, kwa nyuma ina vijembe vikali vinavyo saidia kuchimba udongo.

Mashine inayotumika kulima na kupalilia shambani yenye majembe manene, yanayotumika kuchimba udongo pia linaendeshwa na mkulima.

Katikati ya shamba lipo mashine linalosaidia kulima na kupalilia yupo mkulima, akiwa aliendesha pia lina vijembe vikali vinavyosaidia kuchimba udongo.

Mashine inayotumika kulima na kupalilia shambani inayoendeshwa na mkulima, pia ina vijembe vikali vinavyosaidia kutifua udongo.

Mashine inayotumika ndani ya shamba, yenye rangi ya kijani, pia inaendeshwa na mkulima, kwa nyuma inavijembe vikali vinavyotumika kukata nyasi.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia ipo kwenye shamba, pia inaendeshwa na mkulima, ina vijembe vinavyochimba udongo na mapanga yanayokata nyasi.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia kwenye shamba linaoendeshwa na mkulima, pia lina vijembe vinavyochimba udongo na mapanga yanayo kata nyasi.

Mashine yenye rangi nyekundu iliyotumika kulimia na kupalilia shamba, pia inaendeshwa na mkulima. Ina vijembe vikali vinavyotumika kuchimbia udongo.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia, ipo shambani ikiendeshwa na mkulima, pia ina matairi makubwa na vijembe vinavyosaidia kuchimba udongo.

Mashine zilizounganishwa na mabomba ya plastiki, ambayo yametobolewa kwa juu na kuwekewa maji, udongo, na mimea.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia shambani, ikiwa imeegeshwa pembezoni mwa njia inayotumika kwa kuendeshwa na mkulima, pia ina vijembe inayokata nyasi na kuchimbua udongo.

Mashine inayotumika kulima shambani, ikiendeshwa na wakulima, pia ina vijembe vikali, vinavyosaidia kuchimba udongo na kukata nyasi.

Mashine inayotumika kulimia shambani, yenye rangi nyekundu, matairi makubwa, inaendeshwa na mkulima, pia ina vijembe vikali vinavyochimbua udongo.

Mashine inayotumika kulimia shambani, inayoondeshwa na mkulima. Pia, ina vijembe vinavyosaidia kuchimba udongo.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia, ipo shambani inayoendeshwa na mkulima. Pia ina vijembe vikali vinavyosaidia kuchimba udongo.

Mashine inayoendeshwa na mkulima, ipo shambani kwa ajili ya kulima na kupalilia, pia ina jembe linalosaidia kuchimba udongo.

Mashine linalosaidia kuvuna, kulima; lipo kwenye shamba, linaendeshwa na mkulima na pia lina vijembe vinavyochimba udongo.

Mashine inayotumika kulima, kupalilia ipo shambani ikiendeshwa na mkulima pia, ina vijembe vikali vinavyokata nyasi na kutifua udongo.

Mashine kubwa nyekundu inayoendeshwa na mkulima, ina vijembe vikali vinavyochimba udongo na kukata nyasi, ipo shambani.

Mashine yenye rangi nyekundu yenye vyuma, inayotumika kulima kupalilia shambani, inaendeshwa na mkulima. Pia ina vijembe vikali vinavyokata nyasi na kuchimba udongo.

Mashine ya kulimia ya kupalilia inayoendeshwa na mkulima ipo shambani, ikiwa ina majembe yanayosaidia kuchimba udongo.

Ndani ya bwawa kubwa lililochimbwa, Kuna samaki wanaokuzwa wakubwa na wadogo wapo wafugaji wanao watupia chakula.

Ndani ya bwalo la udongo lililochimbwa linalokuza samaki wakubwa kwa wadogo aina ya kambale, limefunikwa juu na wavu.

Ufugaji wa samaki wadogo kwa ajili ya urembo wa nyumba. Wamewekwa kwenye chombo kikubwa kilichowekwa maji, mawe, madhari kama ile walipotokea.

Ndani ya bwalo la mpira lenye umbo la duara linalokuza samaki wakubwa kwa wadogo na wa aina tofauti, wapo wavuvi wanao watupia chakula na kuwabadilishia maji.

Bwawa lililojaa maji na samaki aina tofauti kama kambale. Wapo wafugaji wakiwatupia chakula pamoja na virutubisho ili wakue.

Ndani ya mabwalo yaliyojengwa kuna samaki wanaokuzwa wakubwa kwa wadogo wa aina tofauti kama kambale, changu, wapo wafugaji wanaowatupia chakula na kuwabadilishia maji.

Ndani ya bwalo lililojengwa, kuna samaki wanaokuzwa wakubwa kwa wadogo, na wa aina ya kambale, wapo wafugaji wanaowatupia chakula.

Bidhaa aina ya chakula cha mahindi kilichovunwa shambani, wapo wakulima waliyoyakusanya na kujaza kwenye viroba vyeupe.

Msitu mnene uliojaa miti mirefu kwa mifupi, yenye matawi yaliyoshikamana pia katikati kuna mto wenye maji kiasi, kwa juu kuna daraja la mbao na chuma.

Msitu mnene uliojaa miti mirefu kwa mifupi yenye matawi yaliyoshikamana pia kuna mimea ya aina tofauti.

Msitu mkubwa wenye miti mirefu kwa mifupi, yenye matawi yaliyoshikamana, pamoja na maua ya aina tofauti, katikati kuna njia iliyochongwa.

Msitu mnene uliojaa miti mirefu kwa mifupi, yenye matawi ya kushikamana, pia kuna kanjia kanachoingia ndani.

Msitu mkubwa wenye miti mirefu kwa mifupi, na matawi yake ameshika mana, katikati kuna bwawa la maji lenye mimea ya kijani, iliyoifunika.

Katikati ya msitu mnene wenye miti mirefu kwa mifupi na matawi yake yameshikamana, upo mto wenye maji mengi unapita, juu yake kuna daraja la mbao.

Kwenye bustani ya kisasa, zimeoteshwa mboga za aina tofauti, kwa kutumia mabomba ya plastiki marefu yenye rangi nyeupe na kutobolewa kwa juu, ili kuweka hiyo mimea, maji na udongo.

Ndani ya bustani inayootesha mboga zenye rangi ya kijani za aina tofauti, zimewekwa kwenye vyombo vya plastiki na kuunganishwa na bomba linalopitisha maji.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki kama vile mabeseni na mabomba yaliyotobolewa kwa juu, yanayopitisha maji. Yameunganishwa na kuwekewa mimea.

Mabomba marefu meupe, yaliyotobolewa kwa juu kwa ajili ya kuoteshea mimea aina tofauti kama mchicha, ndani yake kuna maji na udongo.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba marefu yenye rangi nyeupe yakiwa yameungana, pia yametobolewa katikati ili kuweka udongo, maji na mimea.

Wakulima wametumia kilimo cha kisasa, kinacho husisha vyombo vya plastiki vyeupe aina ya mabomba yaliyotobolewa kwa juu, ndani yake mna mazao yenye rangi ya kijani na maji.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vyaupe aina ya mabomba yaliyounganishwa na kutobolewa kwa juu ndani yake mna udongo, maji na mimea.

Mabomba ya plastiki marefu, yamelazwa na kushikiliwa na nguzo ya chuma, yanayotumika kwa kuwekewa udongo, maji na mimea.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vilivyotobolewa kwa juu pia vimewekwa udongo, maji na mimea.

Mabeseni ya plastiki yenye rangi nyeusi, yamewekwa sehemu moja, yakiwa yamejazwa maji, udongo na kupandia maua ya aina tofauti.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabeseni yenye rangi nyeusi yenye kuunganishwa na bomba, pia ndani yake mna mimea, udongo na maji.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vyeupe aina ya mabomba marefu yaliyotobolewa kwa juu na kuunganishwa na mashine, ndani yake mna maji na mimea.

Kilimo cha kisasa ndani ya shamba linalotumia vyombo vya plastiki vyeupe aina ya mabomba yaliyotobolewa kwa juu ndani yake muna maji, udongo na mimea ya kijani.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia mabomba ya plastiki yaliyounganishwa na kutobolewa kwa juu, ndani yake mna maji na mimea.

Mabomba marefu yaliyotobolewa kwa juu, yanayotumika kuotesha aina ya mimea, pia yamewekewa maji na udongo.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba marefu meupe yaliyotobolewa kwa juu na kuekewa udongo, na mimea yameunganishwa na mpira unaopeleka maji kutoka kwenye tenki kubwa ambalo liko chini yake.

Bustani ya kisasa inayotumia vyombo aina ya mabomba ya plastiki marefu, na pia yametobolewa kwa juu na kuwekewa udongo, mimea na maji.

Ndani ya kiwanda kuna mashine na wafanyakazi walio vaa sare ya makoti, barakoa, na kofia wakihusika na kukusanya mazao aina ya parachichi zenye rangi ya kijani kwenye vifungashio vya maboksi tayari kwaajili ya kusambaza.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia, lipo shambani likiendeshwa na mkulima. Pia lina vijembe vikali vinavyochimba udongo.

Ndani ya kiwanda, kuna mashine na wanafanyakazi wanaosaidia kuondoa mazao aina ya pilipili hoho yaliyoharibika kabla ya kwenda kwa wateja.

Kiwanda chenye mashine aina tofauti, na wafanyakazi waliovaa sare, wadada kwa wakaka, wakichambua na kupanga maua ya aina na rangi tofauti.

Mazao aina ya majani ya chai yaliyolimwa kwenye shamba kubwa, wapo wakulima wa kike wamevaa vikapu migongoni mwao, wakiyachuma na kuyatumbukiza.

Shamba lililotumia kilimo cha kisasa, kwa kutumia mifuko iliyojazwa udongo na mbegu zinazotumika kuzalisha uyoga wenye rangi nyeusi, ikiwa imening'inizwa kwenye chuma.

Ndani ya kiwanda chenye mashine aina tofauti za kusaga nyanya, kuosha na kisaga nyanya na kupakia kwenye vifuko au vikapu vya plastiki.

shamba kubwa lililolimwa mazao aina ya nanasi, yakiwa yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa, wapo wakulima waliotumia mashine za kumwagilia maji, za kupalilia na za kupulizia dawa.

Mabomba marefu meusi yaliyounganishwa yanasaidia kumwagilia shamba lenye mimea ya kijani, yamelazwa ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Maji yamemwagwa katikati ya matuta ya mashina ya mboga zenye rangi ya kijani, kwa kutumia mashine zilizowekwa na wakulima pembezoni mwa shamba.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani, yamelazwa na wakulima ili kumwagilia maji katikati ya matuta.

Bomba kubwa na refu limewekwa baada ya kuchimba udongo katikati ya shamba, kwa ajili ya kumwagilia mazao yaliyolimwa kwa matuta.

Bomba refu na pana, linalosaidia kumwagilia shamba lenye mazao aina ya mahindi, limelazwa na mkulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu meusi yaliyounganishwa yanasaidia kumwagilia shamba lenye mimea ya kijani, yamelazwa na mkulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu meusi yanayosaidia kumwagilia shamba, yamewekwa na wakulima ili kumwagia maji katikati ya matuta yenye mashina ya mboga.

Mabomba marefu meusi yaliyounganishwa yanayosaidia kumwagilia shamba lenye mimea ya kijani, yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu yaliyounganishwa, yanasaidia kumwagilia shamba lenye mimea ya kijani, pia yamelazwa na mkulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu yaliyounganishwa yanayosaidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani, yamelazwa na mkulima ili kumwagia katikati ya matuta.

Bomba refu jeusi, lililounganishwa ili kusaidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani, limelazwa na mkulima katikati, ili kumwagia maji kwenye matuta.

Mabomba marefu meusi yaliyounganishwa yanasaidia kumwagilia shamba lenye mimea ya kijani, yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikatika ya matuta.

Mabomba marefu yaliyounganishwa, yanasaidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani, pia yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mkulima yupo shambani mwenye jinsia ya kiume, akiwa ameshikilia chombo cha plastiki chenye matundu kimewekwa maji kwa ajili ya kumwagilia mazao aliyoyapanda.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba, lenye mazao aina ya pilipili, yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Eneo lenye mabonde na miinuko iliyofunikwa na mimea ya aina tofauti, yenye rangi ya kijani pia na miti mirefu yenye matawi ya kushikana yakiwa yamesambaa.

Eneo lililojaa ziwa lenye maji mengi, pembezoni kuna wanyama aina ya ndege na limezungukwa na miti mirefu iliyosambaa.

Eneo lililozungukwa na kijani cha mimea aina tofauti pamoja na miti mirefu kwa mifupi, katikati kuna mto unaopita wenye maji mengi.

Eneo lenye milima mirefu na mabonde, na kufunikwa na mimea aina tofauti, pia kuna miti mirefu kwa mifupi iliyosambaa.

Shamba kubwa lenye miti iliyosambaa na majani mafupi, limepakana na msitu mkubwa wenye miti mingi iliyoshikamana matawi.

Eneo lililozungukwa na milima, iliyofunikwa na ukijani wa mimea aina tofauti na kwa mbele, ipo miti mirefu yenye matawi yaliyoshikamana.

Eneo linalozungukwa na ziwa, miti iliyosambaa, pamoja na mashamba yaliyolimwa mazao aina tofauti, na kuonyesha ukijani.

Katikati ya eneo kubwa lililofunikwa na mimea aina tofauti, yenye miti iliyosambaa, upo mto wenye maji kiasi na samaki wa kambale.

Eneo lenye mlima mrefu uitwao Kilimanjaro. Umezungukwa na misitu yenye miti mirefu kwa mifupi iliyojaa wanyama wa aina tofauti.

Eneo lililozungukwa na msitu mkubwa uliojaa miti mirefu kwa mifupi yenye matawi yaliyoshikamana. Pia, wapo wanyama pori waitwao pundamilia pamoja na nguruwe pori, wapo wakila nyasi.

Mifugo aina ya mbuzi, wenye rangi ya kaki, nyeupe na kijivu wapo ndani ya banda wakipewa chakula kama manyasi, pumba pamoja na maji.

Mfugo aina ya mbuzi dume yupo shambani akiwa ana rangi nyeupe, kichwani ana rangi ya kaki, masikio marefu na pembe.

Mfugaji wa nyuki, yupo shambani, akiwa amejijaradia kwa ajili ya kuzuia kung’atwa, anatoa asali iliyopo kwenye viboksi vilivyofugia nyuki.

Mifugo aina ya mbuzi wenye rangi nyeusi, nyeupe na kaki, wakiwa bandani wamewekewa chakula aina ya nyasi pamoja na vidumu vyenye maji ya kunywa.

Banda lililotengenezwa na vijiti vya mbao kwa ajili ya kufugia nguruwe, ng`ombe, mbuzi pamoja na kondoo. Ndani yake wanawekewa chakula.

Mifugo aina ya mbuzi wanaofugwa ndani ya banda, wakipewa chakula aina ya nyasi, maganda ya mahindi na maji.

Ndege aina ya kuku wa kienyeji wenye rangi nyeupe, wakiwa ndani ya banda lao lililotengenezwa na chuma, wakipewa chakula, maji na dawa.

Ndege wanaofungwa aina ya kuku wa kienyeji wapo shambani wakiwa wamekusanyana, wengine wanakula chakula, wengine wanadonoana.

Ndani ya banda linalofugia ndege aina ya kuku wenye rangi nyeupe, wakiwa kimakundi kwenye vyombo vilivyowekewa chakula na maji.

Ndani ya banda kubwa, linalofuga ndege aina wa kuku wa kienyeji; wenye rangi tofauti: nyeusi, madoa, khaki na weupe. Yupo mkulima akiwa amewashikilia na kuwapa chakula na maji.

Ndege wanaofugwa aina ya kuku wa kienyeji, wenye rangi ya khaki. Wapo ndani ya banda lao kubwa, wamewekewa vyombo vya plastiki vyenye chakula na maji.

Mbegu za mazao aina tofauti kama vile: pilipili, bamia, njegere na kunde, zimewekwa na kufungwa ndani ya vifungashio vya karatasi na kuning'inizwa katikati ya duka.

Mbegu za mazao aina ya spinachi, zilizowekwa na kujazwa, ndani ya kifungashio cha karatasi, na kipo tayari kuuzwa.

Duka linalouza mbegu aina tofauti, kama vile: za mahindi, za mtama, za maharage, za bamia, na zile zilizofungashwa za nyanya.

Mbegu za mazao za aina tofauti, kama vile pilipili hoho, kabichi, karoti na mchicha; zimewekwa kwenye vifungashio vilivyofungwa vya karatasi, na kuvining’inizwa ndani ya kabati lililo la wazi kwenye duka.

Mbegu za mazao aina ya papai, yamewekwa kwenye vifungashio vya karatasi, tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Mbwa wadogo wenye rangi nyeupe na madoa meusi, wapo kwenye eneo kubwa wakiwa na waganga wao wanaowatibu na kuangalia afya zao.

Ndani ya hospitali ya wanyama, yupo mfugo aina ya mbwa mwenye rangi nyeupe, akiwa ameshikiliwa na mganga na kuwekwa juu ya meza.

Wafugaji wawili wa jinsia ya kiume na asili ya kiafrika wakiwa pamoja na mfugo aina ya mbwa wakimtizama na kumpa dawa na kumlisha.

Ndani ya banda lililotengenezwa na mbao na bati, yupo mfugo aina ya mbwa, mwenye alama shingoni akiwa anatazama kwa nje kama kuna chakula.

Mifugo aina ya mbwa wenye rangi nyeusi na mikia minene, wanaotumika kwa ajili ya ulinzi wa mali za ndani na majumbani, wapo kwenye banda lao pamoja na mfugaji.

Waganga wa mifugo wakiwa wamemuweka mbwa juu ya meza aliyekuwa mgonjwa, wakimtibu, kumkagua na kuandika matatizo aliyokuwa nayo.

Mifugo aina ya mbwa wenye rangi nyeusi na khaki, wanaoonekana kuwa wakali, na wanalinda mali za ndani, wakiwa nje ya banda lao, lililotengenezwa kwa chuma.

Mganga wa mifugo akiwa amevaa barakoa, amemuweka mbwa mwenye rangi nyeupe juu ya meza, huku akimchana nywele na kuzinyoa.

Banda linalotumika kwa ajili ya mifugo aina ya mbwa lililotengenezwa na mbao na mabati. Kwa nje kuna vyombo vya chakula na maji, vilivyowekwa na wafugaji.

Waganga wa mifugo aina ya mbwa, wapo kwenye sinki, wakimwogesha mwenye rangi nyeupe pamoja na kumpaka dawa.

Wanyama pori aina ya kifaru, wenye vichwa vikubwa na midomo mipana, wapo ndani ya maji, wakiogelea na kujitayarisha kwa mawindo.

Mnyamapori aitwaye tembo, akiwa msituni; akitizamwa kwa mbali na watalii, yupo akitumia mkonge wake kula majani.

Wanyamapori aina ya tembo wapo msituni pamoja na walinzi wao waliovaa mabuti na makoti ya kijani, wakiwatizama na kuwahudumia.

Wanyama pori aina ya nyati wenye rangi nyeusi na mapembe makubwa, wakiwa ndani ya ziwa wakinywa maji na kuoga.

Wanyamapori aina ya ndege wenye rangi nyeusi na nyeupe kwenye mikia na midomo yao, ambayo ni mirefu hutumika kudonyoa samaki wanaoonekana mbele yao; bwawa kubwa lililojaa maji.

Wanyamapori aina ya twiga wenye miguu mirefu na shingo ndefu, wapo wakiwa wanakunywa maji na wengine wakishikwa na kupigwa picha na watalii.